Huyu ni muuguzi. Tunaona amebeba mtoto mchanga mkononi. Kumaanisha kuna mama aliyepata kujifungua huyu mtoto. Hii inamaana kuwa wanajamii, wameanza kujua umuhimu wa kufika hospitalini na kujizalia hospitalini.

Hili ni kituo cha kuchota maji, haswa hupatikana sehemu ambapo kuna ukame mwingi. Husaidia sana watu wa eneo hilo au wanajamii wa sehemu hiyo ili kupata maji kwa njia ya urahisi na kuweza kutumia maji vizuri.

Mama huyu ameweza kufika kliniki ili alete mtoto wake apokee chanjo, hii ina maana kuwa wanajamii katika kijiji wameshajua umuhimu wa kupea watoto chanjo ili wakuwapo wakubwa wasije wakagonjeke magonjwa yasiyofaa.

Huyu ni muuguzi. Tunavyoiona anajaribu kuweka dawa kwenye sindano ili apate kudunga mgonjwa wake. Hii kitu huwa inasomwa kwa sababu kama hujiui kuitumia, unaweza dunga mgonjwa wako dawa isiyofaa.

Huyu ni muuguzi. Tunavyoona anajaribu kuweka dawa kwenye sindano. Hili ni ujuzi ambayo unafaa kutoka nayo shuleni kwa sababu kama huna hili ujuzi unawezadunga mgonjwa dawa isiyofaa na hata kiasi kingi ama kidogo.

Mama huyu ameweza kuleta mtoto wake kliniki hii inaonyesha kuwa wanajamii wameanza kujua manufaa kuleta watoto kupata chanjo, na kuwazuia pia kupata magonjwa mbalimbali yanayo wapata wakiwa wakubwa.

Mtoto huyu anapewa chanjo ya kudungwa sindano, tena analia kwa uchungu lakini hajui kuwa anasaidiwa kuzuia maradhi mbalimbali mwilini mwake, ili anapokuwa mkubwa awe mwenye ako na afya nzuri na ya kupendeza.

Hawa ni madaktari wa sikio. Tunawaona wako na mgonjwa wao ambao wanawasaidia kusafisha masikio yao inaweza tokea kuwa huyu mgonjwa aliingiwa na kitu masikioni na wanapata kumsaidia kuitoa ndani.

Mafuriko imetokea upande huu, tena inaonekana kuwa barabara pia inataka kuporomoka. Watu wamejaa sehemu hii, nadhani kwa kuhofia maisha yao kuwa yamo hatarini.

Hili ni bango ambayo mganga fulani anatumia kutangaza kazi yake . Katika kijiji chetu cha sasa hivi, huenda kuna wale wanaoaminia utamaduni na wanaamini kuwa hawa waganga ndio wanaweza wasaidia katika mashida waliyo nayo.

Mama huyu ameweza kuleta mtoto wake kwenye kliniki ili apate chanjo. Hii inaonyesha vizuri kuwa wanajamii wameanza kujua umuhimu wa chanjo na vitu ambavyo vinazuia katika mwili wa mtoto anapokuwa mkubwa.

Hawa ni madaktari wa meno. Tunaweza kuona, wanakagua meno ya mgonjwa wao, ikiwamo kuna shida au tatizo ambayo wanaweza kusaidia. Wanaweza mng'olea au wampee dawa ya kuzuia maumivu.

Huyu ni mkulima ameweza kufika shambani mwake ili kuweka dawa ya kumaliza wadudu. Hawa wadudu huwa wanamaliza mimea. Kwa mfano, hii ni mahindi na huwa wanapenda mahindi sana na kuiharibu vibaya.

Huyu ni muuzaji dawa katika duka la dawa na tunaona anajaribu kutuonyesha madawa ambazo yeye anauza. Tunaweza pata kuona anauza madawa tofauti tofauti, ambayo yanasaidia katika miili ya binadamu wanapokuwa wanajihisi wagonjwa.

Hizi vitu vya kutisha ni vitu vya mganga au waganga. Kuna wale ambao bado wanaamini katika tamaduni zao na wengine wanapenda kuangamiza tu watu. Hii inawapasa kufika hapa na kufanya vitu zao chafu.

Hawa ni madaktari wa meno. Wanaonekana kuwa na mgonjwa ambao wanamsaidia kujua tatizo iliyoko kwenye meno yake. Saa zingine huyu mgonjwa amekuwa akilia kuwa anaumwa na jino ili aliweza kupata kufika kwenye madaktari hawa ili apate usaidizi.

Muuguzi huyu ako katika maabara tena inaonekana kuwa anajaribu kupima damu za watu wanaogonjeka, hivyo basi anasaidia watu kwa jamii yetu ya kila siku.

Huyu hapa ni daktari mitishamba na tunapata kuona anaelezea mteja wake, umuhimu au jinsi ya kutumia haya madawa yake. Huwa wanafanya kazi vizuri na madawa yao inakuwa ya kufanya kazi sana.

Huyu ni daktari wa meno, tunapata kuona akikagua huyu mgonjwa ili iwapo kuna shida amsaidie kwa kumwambia jinsi atakavyoitatua kwa njia ipasavyo. Iwapo itang'olewa au atampea dawa ya kutumia.

Mama huyu ameweza kuleta mtoto wake kwenye kliniki ili kupata chanjo. Tunaona ako mwenye furaha na hana wasiwasi wowote. Muuguzi huyu pia anafurahisha huyu mtoto ili asiweze kulia.

Hili ni bango linalo onyesha kuwa kuna daktari wa kienyeji au daktari mitishamba anayetangaza kazi yake kutumia bango hili. Ana uwezo wa kutibu au kutatua mashida mbalimbali ili kusaidia wanajamii.

Huyu ni daktari miti shamba, tunavyomuona amevaa kilemba ya waislamu. Anajaribu kuweka vitu vyake kwa njia ya ipasavyo kwa sababu ni kama anataka kutoka kwenda kutoka kwenda kutafuta wateja ambao atawahudumia.

Huyu mzee anapata kupewa chanjo na muuguzi mmoja. Tunaona foleni ya watu ambao wamekujia chanjo hii, tena akona barakoa ambayo inamzuilisha kupata virusi fulani. Hii ina maana kuwa ilikuwa enzi ya korona.

Huyu mzee anapata kupewa chanjo na muuguzi anayempea chanjo tunapata kuona amevaa barakoa kumaanisha huyu ni mgonjwa anayechanjwa ni ugonjwa wa korona ambao unamaliza watu wengi humu nchini.

Huyu ni muuguzi tena ako tayari kuanza kazi yake. Amejivaa vizuri hadi na barakoa ili kuweza kukinga virusi au mashida anayoweza kupata wakati ako katika kazi yake. Hii humsaidia kuweka hali yake iwe njema.

Hii ni chanjo ya polio inasaidia watu wakubwa kwa wadogo ili wasipatwe na ulemavu wa huu ugonjwa. Inasaidia pia watoto wakuwe werevu na wapate kuimarika darasani.

Huyu ni mganga au daktari miti shamba. Anasaidia watu ambao wanaamini kwa tamaduni ama njia zao za kijamii, ili wanapopata shida wanakuja kumtembelea na yeye apate kuwatatulia matatizo wanaokuwa wakipitia hao.

Hapa tunaona kuna ukame mbaya sana .Tunapata kuona mzoga wa ng'ombe ambaye alikufa akiwa amekonda vibaya sana. Watu wawili pia wako hapa ambao hawana afya mzuri na wanakosa chakula chao cha kila siku.

Huyu mwanaume ameweza kufikisha bibiye hospitalini ili kupata kujifungua. Tunaona kuwa wako na mtoto mzuri na hii inaonyesha kuwa wanajamii wameanza kuona manufaa kwa kujifungulia hospitalini wanapokuwa na mimba.

Vipanzi vimeshambulia mmea wa mahindi tena wanaiharibu sana. Wao hupata chakula chao kwenye huu mmea kwa hivyo hapa ndipo wanaeza itafutia mlo wao wa kila siku.

Hawa ni watu wa kuchenga nyumba na tunapata kuwa kuna chumba imeporomoka kumaanisha haikuchengwa kwa njia ya ufasaha sasa hawa wamekuja kuangalia tu shida ilikuwa wapi ambayo ingeweza kutokea au kuleta poromoko wa hii chumba

Mama huyu ameweza kuleta mtoto wake kliniki ili kupata chanjo yake. Hii ina maana sana kwa jamii yetu. Inasaidia watoto kuzuia magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, homa ya matumbo na kadhalika.

Hawa ni watu wa kiborana au rendile. Tunaona kuwa kuna mfuriko mkubwa hapa hadi wanajaribu kuokoa vitu vyao pamoja na maisha yao. Hii ina hatari sana kubwa kwa hawa wanajamii walioishi hapa.

Hawa ni wanakijiji pamoja na wasichana wakiongozwa na mwalimu wao. Wamejaribu kututangazia kuwa heri ni kitu ya muhimu sana. Pia wamebeba makaratasi pamoja na mabango ya kueneza elimu hii kwa wasichana wadogo wanao balehe.

Huyu ni daktari wa mifupa. Tunapata kuona anasaidia mgonjwa wake kurudisha mifupa yake iliovunjika. Hapa watu hupata usaidizi sana sana wale ambao wanapata ajali au kuanguka kutoka mitini wakubwa kwa wadogo.

Huyu ni muuguzi ameweza kukusanya wamama kwenye kijiji hiki ili kuwapea elimu. Labda ni elimu ya uzazi ama nyingine ambayo itawapea manufaa katika maisha yao pamoja na yale ya familia na watoto wao.

Huyu ni mkulima ambaye anajaribu kuwekea mimea yake maji au kama sio maji, anayanyunyizia dawa. Hii inasaidia kumea, kumea kwa hizi mimea kwa njia mzuri sana bila kushambuliwa na wadudu.

Huyu mama ameweza kufika na mtoto wake hospitalini. Ni kama mtoto ana shida fulani na amechukua hatua mzuri sana kwa sababu angekaa na yeye nyumbani kitu kibaya kingemtokea. Kwake kwa kuleta mwanawe hospitalini.

Hili ni choo tumavyoiona. Mazingira yake ni masafi sana. Ina hadi tenki ya kunawia mkono baada ya kutoka kujisaidia. Hii inasaidia kuepuka madhara au maradhi tofautitofauti na kuwa na afya ya kufana.

Huyu mama ameweza kufikisha mtoto wake kliniki, tena anapata kupewa chanjo. Hii inasaidia sana watoto kuepuka na maradhi au magonjwa watakayokutana nayo wakishakuwa wakubwa. Inasaidia pia wanajamii kujua au kuwa na elimu, kuhusu chanjo tofauti tofauti.

Hawa watu wako kwenye kikao ama baraza. Hii inaonyesha kuwa kuna shida iliyotokea hii sehemu au kuna mazuri waliyoipata ndiposa ikawaleta pamoja ili kujadiliana na kupata suluhisho kwenye hii jambo.

Mama huyu ameweza kumleta mtoto wake kliniki ili kupata chanjo. Hii ina maana ya kuwa ana elimu ya kutosha kuhusu chanjo ambayo mtoto anafaa kupata.

Hizi ni vitu za waganga au mganga ukipenda. Watu wa kijiji chingine au wale ambao wale wanaeneza tamaduni zao wanapenda kutembelea watu hawa wakiwa na imani kuwa wanaeza saidiwa.

Hii ni dawa ya kuongeza damu mwilini iwapo umekua mgonjwa kwa sababu kuna magonjwa zingine ambayo humaliza damu kwenye mwili ya mtu. Sasa iwapo hauna hiyo damu unapaswa kufika dukani na kuchukua hii dawa ili ikusaidie katika maisha yako.

Huyu ni daktari wa meno, anaonekana ako na mgonjwa na huyu mgonjwa ako na tatizo kwa hiyo sehemu ambaye yeye anaitibu. Anamkagua ili apate kujua shida iko wapi na apate kujua jinsi ya kumsaidia kuitibu.

Hizi ni sodo ambazo zinasaidia wanawake au wasichana wadogo wapate kujikimu nazo wakati ambapo wanaenda hedhi. Hii inawapunguzia aibu wanapokuwa miongoni mwa watu.

Huyu mgonjwa anaonekana wa kupata ajali tunapata kuona amefungwa kichwa sana hadi na mkono kama si ajali basi alishambuliwa na wezi hivyo basi ako kwa hali mbaya sana na Hana maumivu isiyo na kifani.

Hapa ni kwa mganga na huyu mganga anajaribu kugangua au matatizo yanakumba wanajamii. Unaweza kuenda kwake hili akisaidie na matatizo yako ambayo ukonayo.

Huyu ni muuguzi tunapata kuona amechukua fursa yake kuja kwenye nyumba hii ili kuangalia huyu mtoto anavyokuwa anaenda. Labda alikuwa na maumivu au shida fulani na amepata nafasi ya kufika na kusaidiana.

Hizi ni vitu za daktari mitishamba au daktari wa kienyeji, yeye ndiye anayetibu watu kwa kutumia mizizi na hata matawi. Watu wengine wanawapenda sana na wanawakimbilia wanapokuwa na shida ya mwili, sanasana za tumbo.

Huyu ni gavana wa Kisumu, tena anapata kuenda kutembelea wagonjwa walio kwenye vituo vya afya. Anaweza kuonyesha umuhimu wa kuwa na viongozi katika jamii, ili kusaidia wanajamii.

Hawa ni madaktari wa meno, tunapata kuwaona wako na mgonjwa tena wamepanua mdomo ya mgonjwa ili kukagua lile jino ambalo lina tatizo na kutoa ushauri kwa mgonjwa na kitu atakachohitaji kufanya.

Hawa ni wauguzi na mmoja wao ni mkubwa wao aliyeketi ni mgonjwa wanajaribu kumpima presha . Kama huyu mkubwa wao anaonyesha mama mwengine jinsi ya kutumia hii mashine ya presha .

Mama huyu amepata kujifungua mtoto wake na anaonekana mwenye furaha mwingi sana. Alipata kufika hospitalini. Hii imemsaidia sana ili asiweze kupata madhara mengi ambayo angepata kama angejifungua nyumbani.

Huyu ni mama aliyepata fursa kufika hospitalini kujifungua mtoto wake. Hii ndio kitu inayopaswa watu kufanya ndio kuepuka na magonjwa ambayo mama anaweza pea mtoto wakati wa kuzaliwa kwake.

Hapa ni sehemu ambapo wanaweka watoto baada ya kuzaliwa ili kupimwa kilo, afya yao ama kama wako na upungufu fulani baada ya kuzaliwa. Hii husaidia kujua hali ya mtoto wako unapokuwa ukimzaa.

Huyu ni daktari wa meno. Anajaribu kuangalia mgonjwa wake ili aweze kujua pahali ambapo shida iko na aweze kumshauri ipasavyo. Iwapo atang'oa jina lake ama iwapo atatumia dawa ili kuitibu.

Huyu ni mgonjwa ambaye inaonekana anapewa chanjo ya Korona kwa kuwa wote wawili wamevaa barakoa. Hii ni ugonjwa ambayo inaua watu wengi sana na ukipata kukuja hospitalini na upewe hili chanjo uko katika sehemu nzuri.

Hii ni choo ya uma, mara mingi unapatikana sokoni. Japo inasaidia watu sana, lakini ni lazima uende na pesa ndipoupate uwezo wa kuingia ndani kujisaidia. Hii inadhuru sana wengine wenye hawana pesa ya kulipa huku.

Mama huyu amepata kuleta mtoto wake kliniki. Hii inasaidia sana watoto kuwaepusha na maradhi mbalimbali ambayo wanaweza kupata wakiwa wadogo ama wakiwa wakubwa. Hii inaonyesha kuwa wanajamii wameanza kujua umuhimu wa kupea watoto chanjo.

Huyu muuguzi anaonekana kudunga huyu mama sindano ya kumfanya ahepuke na vitu. Hii inaonyesha kuwa anapokea chanjo yake ya kuzuia ugonjwa fulani na kumuweka awe na afya njema iliyo na manufaa.

Hizi ni mikono ambavyo vinaoshwa , kunawa mikono ama kuziosha zinasaidia sana kukinga virusi au magonjwa ambayo unaweza kuyapata kupitia vitu vichafu, au kukula vitu ambavyo umevishika na mikono michafu .

Hapa ni pahali ambapo watoto ambao siku yao ya kuzaliwa haijafika wanaweka ili kupata hewa na vitu walifaa kupata wakiwa tumboni, hii ikiwemo joto ili wasipate magonjwa kama pneumonia .

Hapa ni hospitali tena tunapata kuna mgonjwa ambaye amewekewa mashini ya kusaidia kupumua, kwa sababu hawezi pata hewa kwa njia ya urahisi ama kwa njia yake mwenyewe. Ana matatizo ya kupata au kupumua.

Hiki ni chombo cha kusafiri majini. Tunapata kuona kuwa imebeba vifaa vya nyumba. Ina maana hapa kuna mafuriko na hii tu ndio chombo ambacho kinaweza watoa kwa hii mafuriko kuwapeleka kwa nchi kavu na kuweza kuishi vizuri.

Mtoto huyu anaweza kupewa chanjo katika hospitalini. Ameweza kuletwa na mzazi wake. Hii inamaanisha mzazi wake anajua umuhimu wa kupea mtoto chanjo kwa miaka ifaayo.

Huyu anaonekana kuwa daktari wa masikio tena anasafisha sikio la mgonjwa wake ama kitu ikikuingia sehemu hiyo unaeza watafuata ili waweze kupata kuitoa kwa urahisi na kwa ujuhudi.

Huyu muuguzi amefurahia kubeba mtoto mdogo ambaye amezaliwa saa hii tu. Anacheka na yeye na pia tunapata kuona amevaa barakoa ili asimuambukize huyu mtoto ugonjwa wowote ule.

Mama huyu ameweza kuleta mtoto wake hospitalini na tunaona ako na muuguzi. Wanajaribu sana kujadiliana kuhusu kile ambacho kinasumbua mtoto. Tunavyoona, muuguzi amevaa barakoa na huyu mama pia ameweka barakoa yake mezani.

Hawa watu wanafanya usafi wa mazingira. Hii inasaidia sana wanajamii kutokana na magonjwa ambayo wanaweza pata kwa mazingira machafu haswa watoto wanaeza ugua maradhi mbalimbali ambayo sio mazuri hata mara moja.

Haya ni madawa au madini, yanayosaidia viungo vya mwili vya binadumu kuwa yenye afya. Mtu anaeza pata hizi madawa ukienda hosipitalini na kupewa na daktari wako.

Hiki ni kifaa cha kuoshea mikono. Huwekwa mbele ya hoteli, hospitalini, shuleni ili kuzuia vipiindupindu na kuweka afya ya watoto na watu wazima kuwa salama.

Haya ni madawa ya kuongeza madini mwilini iwapo unajihisi hauna madini ya kutosha unaweza enda kwa duka la kuziuza ili upate kuzinunua. Huwa hayakui ya bei ghali sana lakini mtu yeyote anaweza pata kuzinunua.

Hapa kuna mafuriko ambayo yametokea, tena mafuriko haya imefanya gari kuanguka chini na watu pia hawawezi kupita au kupata njia yao ya kuelekea manyumbani mwao.

Watoto wanaonekana kucheza kwenye mazingira machafu ambayo yanaweza kuwaletea madhara mbalimbali. Wanaonekana kuwa na vibuyu ambayo wanachota nayo hayo maji machafu. Hii ina hatari sana kwenye maisha ya hawa watoto na wanapaswa kutolewa hapa.

Hawa ni wamama wawili, mmoja wao anaonekana kufunza mwingine, kuhusu jambo fulani ambayo itakayomsaidia katika maisha yake, hii ina manufaa sana kwa wanakijiji haswa wamama , kwa sababu inaonekana jambo la dharura.

Huyu ni muuguzi. Anajaribu kutibu mgonjwa kwa kutumia sindano. Hii husaidia watu kurejesha afya yao mzuri waliokuwa nayo awali iwapo wamekuwa wagonjwa kwa muda mrefu au muda mfupi.

Hizi ni vitu za mganga , kwenye kijiji yetu siku hizi bado tuna wale ambao wanaoaminia waganga ,wanapokumbwa na shida fulani ,wanapaswa kukimbia katika sehemu hizi ili waweze kupata usaidizi wa haraka.

Hapa ni kwa daktari wa miti shamba. Hawa husadia wanakijiji kwa magonjwa ambayo hayawezi tibika hospitalini na wanakijiji wanapata pia urahisi na ufafanuzi mbadala wa magonjwa ambayo wanayougua kutokana na miili yao.

Hawa ni wazima moto. Tunavyoona moto umezuka kwa misitu fulani. Inabidi waharakishe wakuje wazime kabla haijaharibu mimea kwa sababu mimea na miti ndiyo vitu vinavyoleta mvua katika sehemu fulani.

Huyu mwanadada anaonekana kupata chanjo ili kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuwa kwa mwili wake wakati usiovaa. Kuna chanjo ambayo inaweza zuia magonjwa mengi sana ili mtu akuwe na afya njema na ya kupendeza.

Hiki ni dawa ambayo inatangazwa kutoka Ahasaka Herbal Medicine Group. Wanatangaza ili wapate wateja na wale ambao wana afya duni waweze kuwa na afya mzuri iliyofaa.

Hili ni bango linaloonyesha daktari wa mitishamba ama pia mganga. Anaitwa daktari Chikonko pia anatibu vitu kama kumvuta mpenzi, biashara na kurudisha nyota. Ila hawajadhibitisha kwamba anatibu au ni pang’ang’a tu.

Tuna mafuriko hapa na tunaona pikipiki pamoja na tuktuk mbili. Hii inahatarisha sana maisha ya watu kwa kuwa hawaoni pale alipo wanaenda na maji inaweza wabeba wakati wowote ule.

Hili ni dawa ambayo lina madini mengi sana. Hayo madini husaidia kwa kuwa na afya ya mtu haswa kwa watoto wadogo ili waweze kuwa na ule werevu wa kiakili mzuri.

Hapa ni hospitali ya meno. Iwapo mtu ako na tatizo ya jino au meno, anapaswa kukuja hapa, ili apate ushauri ya kuing'oa ama kupewa dawa inayoweza kuzuia hiyo maumivu anayokuwa akipitia.

Huyu ni daktari wa meno, anajaribu kuongelesha mgonjwa wake apate kujua sehemu shida iko ili aweze kumpea madawa ambayo yanayofaa ama atangolewa hilo jino ambalo limekuwa likimsumbua.

Hii ni nyumba ya kimaasai inayoitwa manyatta . Ama pia waturkana wamependa kuishi. Kwa sababu hii maeneo inaonekana yenye imekauka sana, kumaanisha hapa ina uwezo mkubwa wa kuwa Turkana.

Hawa ni madaktari wa meno. Tunapata kuona kuwa wako na mgonjwa ambaye wanamkagua ili wapate kujua meno iliyo na shida na wapate kumsaidia ijawapo wataing'oa ama Kuna venye wanaweza msaidia na madawa au njia tofauti tofauti ambayo anapata usaidizi.

Hii ni ajali iliyotokea kati ya hii basi na trela ambayo inabeba petroli. Hii inaonekana kuua watu wengi sana na wengine kujeruhiwa ambayo sio kitu sahihi katika kijiji chetu.

Huyu ni daktari wa masikio, ana mgonjwa ambaye ako na shida kwenye sikio lake. Hii husaidia watu iwapo uko na shida au kitu kimekuingia maskioni unawezafika kwa hawa watu ili waweze kutolea hicho kitu.

Haya ni viti vya mganga au daktari wa miti shamba. Watu ambao bado wanaamini tamaduni zao hupenda kutembelea hawa watu ili kupata usaidizi kutoka kwao na wanaaminia hawa watu sana.

Hawa ni madaktari wa meno wanajaribu kukagua meno ya mgonjwa wao ili wapate shida Iko wapi na wamshauri ipasavyo vitu ambavyo anapaswa kufanya wakati ambapo anaumwa na jino.

Hawa watoto wameenda kuchota maji katika tenki . Tunapata kuona imeandikwa kuwa kuna maji masafi ya kunywa humu ndani. Inawasaidia watoto kutopata maradhi kama vile kipindupindu na pia kunawa wakati ambapo wametoka chooni.

Hili sehemu linaonekana lenye kiangazi mkubwa sana na hakuna kitu inaweza kuishi hapa ikiwemo mimea, wanyama hata binadamu. Anaweza kupata kufariki kwa muda ule mchache ambao mtu asiyejua.

Hapa kuna mama na mwanawe, anajaribu kuonyesha mwanawe jinsi ya kunawa mikono. Anawekewa sabuni kwanza, ili apate kuweka mikono yake kwenye maji iliyo kuwa inakimbia, ili apate kunawa vizuri kwa njia ipasavyo.

Mama huyu ameleta mtoto wake kwenye kliniki ili kupata chanjo. Hii inasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali yanayoweza kuingia kwenye mwili wa mtoto na kuweka maisha yake kwenye hatarini.

Huyu ni muuguzi anayejaribu kuchukulia huyu mtoto na kumtunza vizuri asiweze kupata baridi na kupata magonjwa ya kifua yanayoweza kumdhuru kwa siku zitakazokuja mbeleni.

Hawa watu wanasaidia wanajamii kwa kuwaonyesha jinsi ya kunawa mikono zao na pia kutunza mazingira yao yawe safi wasipate madhara au virusi mbalimbali.

Huyu ni daktari wa meno. Tunaona ana mgonjwa wake ambaye anamfundisha jinsi ya kutunza meno ama ya kusugua meno akiibeba mfano wa jino la mtu au mdomo wa mtu.

Hapa ni sehemu ya ukame na tunavyoona huyu ngamia ameweza kukufa kwa sababu ya kukosa chakula .Ngamia unajua ni mnyama ambaye kifo chake hakikuji kiurahisi kumaanisha mvua hainyeshi katika hii eneo kamwe.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Tunapata kuona watoto wawili ambao wananawa mikono zao. Hii inaonyesha wakona hekima sana wakifanya tendo hili kwa kuepuka kwa maradhi kama vile kipindupindu ama hata homa ya matumbo.

Watu hawa wanasafisha mazingira ili wayaweke yawe masafi na waepushe magonjwa ambayo watu wanaweza kuwa nayo na pia kuwa na afya njema.

Hii ni dawa ya kuleta damu mwilini. Iwapo umepoteza damu mingi ama iwapo umeugua sana hadi damu yako inaanza kuisha haswa kwa yale magonjwa ambayo yanamaliza damu mwilini, unapaswa kununua hii dawa ili utumie urejeshe damu mwilini mwako.

Huyu mtoto anaonekana kupewa chanjo na muuguzi huyo. Hii itamsaidia kuepuka na magonjwa sanasana labda anapewa chanjo ya saratani ya kiuzazi ambayo itamsaidi hata atakapokuwa mkubwa.

Hapa ni maabara na magonjwa wanapoenda hospitalini na kupatwa au kuchukuliwa sampuli ya damu. Hiyo damu inaletwa kwenye maabara na kupata kupimwa na kupata chanzo cha magonjwa au matatizo waliyonayo.

Hizi ni vitu vya daktari ya kienyeji ,ambaye anatangaza kwa kutumia bango ili biashara yake iimarike na aweze kupata wagonjwa au wateja kutoka sehemu mbalimbali ili naye aweze kupata pesa na kukimu mahitaji yake .

Huyu mzee ni kama alipata ajali na kama sio hivyo, basi ameweza tu kuzeeka hadi hawezi kutembea mwenyewe bila kupata usaidizi kwa kiti au kitu kikingine. Hii anakuwa na kazi ngumu ya kutembea na hata ya kujisaidia.

Hawa ni madaktari wa meno, wanajaribu kusaidia mgonjwa huyu kwa sababu ana tatizo katika hilo eneo. Hii wanachunguza ili wajue shida iko wapi wapate kumpea dawa ama waweze kulingoa itoka.

Huyu mama ameweza kufika kliniki ili aweze kupata chanjo yake na tunashuku tu ni chanjo ya korona, kwa sababu amevaa barakoa na amejitahidi sana ili afike kwenye maeneo hii hapa.

Hii ni chanjo ya watoto, kwa kimombo tunaiita, measles, mumps, rubella vaccine . Husaidia watoto kuzuia magonjwa matatu na kuweka watoto wawe na afya ya kufaa na isiyo na shida yoyote wanapokua.

Hii ni dawa ya kupunguza maumivu yoyote mwilini, ijapo unaumwa na tumbo, kichwa au viungo yoyote mwilini. Inaitwa brufen kwa lugha yenye wanajamii wanaelewa kwa urahisi. Inapatikana katika maduka ya kuuza madawa ama hata hospitalini.

Hiki ni chumba cha operesheni na tunavyoona kuna wauguzi watatu na mgonjwa wao amelala kitandani. Wanajitahidi sana ili waweze kumwokoa katika ugonjwa ambayo anaugua. Tunawaombea tukilala heri.

Huyu ni mkulima, tunapata kuona ananyunyizia mimea yake dawa ili kuzizuia kupata ugonjwa au wadudu wanazoziharibu. Hii anafanya ili siku ambayo yatakuwa tayari apate kuvuna mavuno mazuri.

Hawa ni madaktari wa meno tunapata kuona wako na mgonjwa wao aliyefungua mdomo na wanapata kumkakua ili wake jino ambayo lina shida waweze kumwambia vile atakalo litatua hilo shida ijapo atangoa au atatumia madawa

Huyu ni daktari wa meno kwa kimombo unaeza mwita dentist . Huwa anasaidia kuangalia shida au tatizo mtu aliyonayo katika jino lake . Anaeza ngo'a wakati uko na matatizo mabaya sana ili usaidike.

Hili jumba limebomoka na imechukua huyu mtoto sana na mshangao, ina maana haikujengwa vizuri ama hawakupata wakarabati wazuri wa kuitengeneza hili jumba. Hii ni mbaya sana kwa sababu ingeangamiza maisha ya watu wengi sana.

Hapa ni sehemu pa kueka watoto ambao wamezaliwa kama bado umri wao wa kuzaliwa haujafika. Tunapata kuona nesi akijaribu kumkagua huyu mtoto ili apate kuona kama bado anapumua vizuri au la.

Huu ni mkasa wa moto na hapa tunapata kuona kuwa gari limeanguka chini na isikose imejigonga na mwenyewe ili ikapata kuwaka moto. Wenyeji wamefurika furifuri ili kuona tukio hilo venye limetokea.

Mama huyu ameweza kuketa mtoto wake kliniki ili kupata chanjo. Hii itamsaidia kuzuia magonjwa huko mbeleni atakapokuwa mtu mkubwa. Inaonyesha pia kuwa wanakijiji wameanza kujua umuhimu wa kufanya hili jambo.

Hawa ni walimu, wanaonekana kutayarisha vifaa vya kufundisha darasani ili waweze kuwa na kazi rahisi wanpokuwa wanafundisha hawa watoto na wakuwe na kazi pia rahisi ya kuelewesha wanafunzi.

Huyu mwanamke anapewa chanjo ili kusaidia watu kuzuia magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza wakumba. Yanaweza kuwa magonjwa yanayoua au yanayoleta madhara makubwa katika mwili wa binadamu.

Hawa ni madaktari wa masikio tunapata kuona wako na mteja wao na mmoja wa daktari anapata kuona sikio hilo. Hii inasaidia sana mtu akiingiwa na kitu ambacho kisichosawa kwenye sikio. Anaweza enda kwao ili awasaidiwe.

Mwanamume huyu anaosha choo na hii inasaidia kuzuia magonjwa kama kipindupindu na homa ya matumbo, ili watu waweze kuishi kwa afya njema na bila vifo mingi katika jamii.

Hapa ni maabarani. Maabara ni mahali ambapo wanapima vitu tofauti tofauti kutoka kwa binadamu au wanyama, ili waweze kupata ugonjwa au maradhi ambayo wanaoougua na wapate usaidizi kutokana na haya matukio au matokeo wanayopata huyu mwanamaabara.

Muuguzi huyu amebeba chanjo mkononi, tena anatangaza na anajaribu kufunza watu umuhimu wa chanjo, na maana ya chanjo. Anajaribu kuelimisha watoto kwa wakubwa.

Huyu ni mwanamume ambaye anaweza kupatachanjo. Siku hizi kuna hadi chanjo ya watu wazima ili kuzuia magonjwa ambayo yangewapata uzeeni au yangewaharibia maisha na pia kuwaeka kwenye afya nzuri kabisa.

Kuna mto tena tunapata ukosefu wa daraja. Inaweka kazi ngumu ya watu kuvuka ng'ambo hii kwenda ng'ambo nyingine. Hii imefanya watu waanze kubebana ili kusaidiana kuvuka ule ng'ambo.

Huyu ni daktari ambaye ana mgonjwa wa kiume, anajaribu kumfundisha kuhusu sehemu za siri na usafi unaotokana na hapo ili kuepusha magonjwa ambayo yanaweza kumkumbatia wakati anapokuwa mchafu katika sehemu zake za siri.

Hii ni dawa ambayo inatokana na mti unaoitwa muarubaini. Inaaminika hii dawa ina uwezo wa kutibu magonjwa arubaini, ikiwemo malaria ndani na homa pamoja na homa ya matumbo. Inasaidiana sana wanajamii ili kupata nafuu.

Hizi ni vitu za mganga, watu wengine huaminia hawa waganga sana. Hata kwenye kijiji yetu ya sasa hivi kuna wale ambao hawawezi wacha kitamaduni zao. Hii inaleta shida kwamba wanapokua na tatizo wanakimbilia kwa waganga ili kupata usaidizi.

Hili ni darasa ambayo wanafunzi pamoja na walimu wamo ndani. Tunapata kuona kuna mwanafunzi ambayo pia anajaribu kuwaelezea wanafunzi wenzake jinsi ya kufanya kitu fulani. Hatuwezi jua ni nini haswa kwasababu wako mbali kiasi.

Hawa ni walimu au wataaluma wanaosaidia wasichana ili wanapokuwa wanabaleghe na kufika katika nyakati za hedhi wajue kutumia sodo na pia waweze kusaidiwa na sodo za bure kwa sababu wasichana wengi hawawezi kuzipata kwa njia ya urahisi.

Mama huyu ameweza kuleta mtoto wake kwenye kliniki ili aweze kupewa chanjo. Hii inasaidia watoto sana kuepuka na magonjwa ambayo yanaweza wakuta iwapo wamekuwa wakubwa. Pia inaoonyesha kuwa wamama wa kijamii wameona ubusara wa kuleta watoto wake kliniki.

Huyu mzee ni kama anapewa chanjo ya Korona kwa sababu wote wawili wamepata kuvaa barakoa. Hii itamsaidia sana kuishi kwa muda mrefu kwa sababu hii ni ugonjwa mbaya ambao unaua watu sana.

Huyu ni mama ambaye ameweza kuleta mtoto wake kwenye kliniki ili kupata chanjo na kumzuia kupata maradhi mbali mbali kama vile kikohozi kikuu, homa ya tumbo na hata nimonia.

Mama huyu anaweza kuleta mtoto wake kliniki ili kupata chanjo. Hii inasaidia mtoto kuzuia magonjwa ama maradhi mengi mwilini na kuwa mtoto mwenye ako na afya njema atakapokuwa mkubwa.

Hawa wamama wanaonekana wakitangaza jambo fulani kwa sababu wana auja mikononi. Hii inakaa kitu ya dharura ambayo wanakijiji wanafaa kujua ili kusaidika kwa namna nyingine au fulani.

Hawa ni madaktari, na tunavyoona ni kama madaktari wa meno. Wana wagonjwa tofauti na pia wako wengi sana. Hii inaonyesha kuwa wanaeza kuwa wale wazuri ambao wanasaidia wagonjwa kwa moyo mmoja na mkunjufu.

Hili ni sehemu ya kuchota maji na tunavyoona ni mali ambapo kuna ukame mwingi sana hapa ndio inatumika kama kituo kimoja cha watu kuja kusanyika na kupata maji yao ya kutumia ya kila siku nyumbani.

Huyu ni mtumishi wa afya. Tunapata kuona ameweza kutembelea hii nyumba kwa kuangalia huyu mtoto iwapo akona afya njema. Hii inasaidia sana watoto au watu wenye hawakuwa na elimu kuhusu afya ya watoto kuimarika sasa.